Soko lenye shuguli nyingi lina muuzaji anayepima pilipilihoho kwenye mizani. Soko limejaa matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa kwa kuvutia ikiwemo nyanya, machungwa, pilipilihoho, karoti vitunguu na ndizi. Wauzaji wengine wapo kwenye vibanda vyao.

Shamba lina mimea iliyo pandwa kwa safu chini ya muundo wa chuma ya chafu. Mimea hii imestawi vizuri. Nyuma ya shamba majengo ya ghorofa yapo. Wakati ni wa mchana huku jua likiangazia shamba.

Mwanamke anapanda mmea mdogo ardhini. Amevalia shati la mikono mifupi na suruali. Ameinama huku mikono yake ikiwa karibu na mmea na udongo. Nyuma yake kuna uzio mweupe na mimea mingine. Ardhi ina nyasi.

Mfumo wa kilimo, inayokuzwa bila udongo katika mabomba meupe yenye mashimo. Mabomba haya yamepangwa kwa safu na kila shimo lina mimea, mchanga unaostawi, mfumo huu unaruhusu mimea kupata virutubisho kupitia maji yanayozunguka ndani ya mabomba.

Mwanamke anachunguza mimea inayokua katika mfumo ya bustani ya wima ndani ya chafu au kituo cha kilimo cha kisasa. Mimea hiyo inakua na afya na kijani kibichi. Mabomba madogo yanapita juu huku yakipitisha maji yeye virutubisho kwa mizizi ya mimea.

Wafanyikazi wakipakia na kupanga parachichi. Wafanyikazi hawa wamevaa sare za kijani na barakoa, wakifanya kazi kwenye mfumo wa kupanga matunda. Huku wakiwa na rundo kubwa la parachichi kwenye meza ya kupakia.

Bustani ya kisasa ya kilimo cha matunda, ndani ya chafu kubwa au handaki refu lililofunikwa kwa plastiki. Safu za mimea zimepangwa vizuri, na zimefunikwa na mtandazo meusi.

Rundo kubwa la vitunguu maji vyekundu. Mtu anaonekana akishika au akipanga vitunguu hivyo. Huku sehemu kubwa ya vitunguu ikiwa imetapakaa chini. Kando yake kuna vitunguu ambavyo vimewekwa kwenye begi ya plastiki.

Wakulima watatu wakifanya kazi shambani wakipanda au kuvuna mimea inayoonekana kama kabichi au mboga nyingine za majani, shamba hilo linaonekana kua kubwa na limejaa mimea iliyopandwa kwa safu.

Wafanyakazi katika kiwanda cha kusindika matunda. Wakiwa wamevalia sare za samawati na kofia za usafi. Wakishughulikia nyanya kwenye mkanda wa kusafirisha.

Mimea imepandwa kwa shamba kwa kila sehemu kuna kiko ambazo zimepita ili kusaidia kunyunyiza maji kwa mimea hizi. Mimea hii ina rangi ya manjano ambayo inapendeza sana.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa kwenye vitanda vya bustani au shamba ndogo. Bomba kuu la usambazaji wa maji, lipo chini likiunganisha mabomba madogo meupe ya matone, yaliyotandazwa. Nyasi zimemea upande mwingine.

Mfumo huu ni wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unatumia mabomba meusi yenye matone yanayotoa maji polepole moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea midogo. Utaratibu huu unasaidia kupunguza upotevu wa maji unaotokana na upepo.

Mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia maji, katika shamba la kilimo. Shamba kubwa la kijani kibichi, lilichopandwa mazao mengine ya bustani ambayo yanahitaji umwagiliaji wa mara kwa mara. Mfumo huu unatumia vinyunyuziaji kusambaza maji kwa namna inayofaa.

Kiko kubwa mbili zimewekwa chini ya shamba na kando yake kuna zingine ndogo ambazo zinatumika kunyunyiza maji katika sehemu hii. Kwa umbali kuna mimea ambayo imepandwa.